Dawa za wanyama mbalimbali kama zile ng’ombe na kuku, zilizopangwa katika mpangilio mzuri na wenye kuvutia, na kumwezesha mtumiaji kuchagua na kupata dawa kwa uharaka, na dawa hizo ziko na maelekezo kwa nje zilizokumsaidia mtumiaji au mnunuzi atakapokwenda kutumia atumie kwa uangalifu na kwa uhalisia, na kumwezesha mnyama wake kuwa katika hali bora na yenye usalama zaidi.

Chupa moja yenye rangi nyeupe kutoka kampuni ya "VETSENSE" iliyotengenezwa kwa jili ya wanyama, ambayo imeandikwa maelezo yote nje ya chupa hiyo. Ili kuweza kumsaidia mtumiaji au mnunuzi wa dawa hiyo pale anapokwenda kutumia kwa ajili ya mifugo yake apate kwa uhakika na kwa ufasaha zaidi, na kumuwezesha mnyama wake kukaa katika usalama na ubora wa hali ya juu.

Kifungashio kikubwa cha dawa kutoka kampuni ya Norbrook ambayo inajulikana kwa jina la Closamectin, ambayo ni kwa ajili ya wanyama peke yake, kama vile minyoo na kadhalika. Hii pia ina maelekezo kwa nje ili kumsaidia mnunuzi au mtumiaji pale anapokwenda kutumia, akatumia kwa ustadi na weledi wa hali ya juu.

Sehemu kubwa ya shamba iliyo na wakulima takribani watano, wengi wao wakiwa wa kiume, wakiwa wanavuna viazi aina ya viazi vitamu na wakirundika pembeni ya shamba hilo kwa kuandaa kwa ajili ya kupeleka sokoni na kwa ajili ya matumizi mengine kama vile kula na kadhalika.

Sehemu kubwa ya shamba iliyopandwa kilimo aina ya mananasi, yaliyopandwa kwa stadi na weledi wa hali ya juu kwani imefuata misingi yote ya kilimo cha kisasa, na yakiandaliwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa na kutumiwa kwa matumizi mengine mbalimbali katika jamii na kusaidia katika afya.

Mkulima jinsia ya kike aliyeshikilia mahindi mkononi mwake. Pia nyuma kukiwa na mahindi yamemwagwa chini yakiandaliwa kwa ajili ya kupelekwa masokoni au kwa ajili ya kwenda kulishia wanyama mbalimbali, kama vile ng'ombe na kadhalika. Pia nyuma yake kukiwa kuna vijumba vilivyoezekwa kwa matofali kama sehemu ya kuhifadhia vyakula hivyo.

Eneo kubwa na la wazi lililopandwa kwa miche na mimea mbalimbali yenye rangi ya kijani kibichi, na kuzungushiwa mabomba yenye rangi nyeusi katika kila mifereji yake ili kuwezesha kupitisha maji katika kila eneo. Na kuzungukwa na mimea na fensi ilikuweka usalama juu ya hayo mazao kabla hayajakwenda sokoni.

Mafurushi makubwa ya vyakula yakiwa yamefungashwa vyakula ndani yake. Yakiwa yamepangwa pembezoni mwa barabara na yakiandaliwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kwenda kuuza. Na watu na magari yakipita kukagua vyakula hivyo ili viandaliwe kwa ajili ya kupelekwa sokoni na majumbani pia.

Mimea aina ya mapapai, iliyo na rangi ya kijani kibichi, iliyozaa matunda mengi na ya kutosha. Iliyopandwa katika eneo zuri na lenye kuvutia, ikiwavutia wateja na watu mbalimbali, na kuandaliwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni, kwa ajili ya kuuzwa na kwa ajili ya matumizi mengine kama vile kula.

Sehemu kubwa na ya kupendeza iliyo na mwanga wa kutosha ndani yake, ikiwa imejazwa kwa mwanga mweupe kwa vifaa vyeupe na mifuko meupe ambayo inapandwa mbegu ndani yake na kupandwa kwa kutumia mashine; mashine hizo zenye kufanya kwa weredi na ustadi wa hali ya juu kwani ikipangwa katika mstari na kuwekwa uthibitisho na ushihi juu ya mazao haya yanayopandwa.

Eneo zuri na la kuvutia, lililopandwa kwa miche yenye kijani kibichi na kuzungushiwa kwa mataa na mwanga mzuri, na lenye mashine mbalimbali zinazoweza kuwezesha mimea hiyo kukua katika ubora na ustadi wa hali ya juu, na kuwezesha kumsaidia mkulima kutokutumia nguvu kubwa katika upandaji na umwagiliziaji wa mimea hiyo.

Mashine kubwa na ya kisasa ijulikanayo kwa jina la Trekta inayotumika katika mashamba makubwa lenye kumuwezesha mkulima kupanda, kulima na kuvuna kwa uharaka na ubora wa hali ya juu na kuweza kumsaidia kupata mazao kwa wakati na kwa muda husika.

Mashine kubwa na ya kisasa itumikayo katika kilimo cha mashamba makubwa, iliyo katika eneo la wazi, na lenye majani yaliyoota kama vile uoto wa asili, na itumikayo katika kukatia, na hata kulimia pia. Na kumuwezesha mtumiaji au mkulima kufanya kazi kwa uharaka na kwa wepesi zaidi.

Mashine ya kisasa ya kilimo itumikayo katika kulimia iliyozungukwa na mimea na mioto wa asili kwa pembeni, inamsaidia mkulima kuweza kulima bila kutumia nguvu kubwa na kumuwezesha kupata mazao kwa ubora na ufanisi wa hali ya juu.

Sehemu kubwa na ya wazi yenye kilimo cha mananasi, iliyopandwa katika ustadi na weledi kwani ikifata masharti na misingi yote ya kilimo cha kisasa, na kumwezesha mkulima au mvunaji kupita kwa uweledi na ufasaha, kwani pembeni yake kukiwa kuna njia itakayomwezesha mkulima kupata mazao yake, yale anayohitaji kwa uharaka na ufasaha zaidi hata kuyapeleka sokoni, kwa ajili ya kwenda kuuza.

Mashine kubwa ya kisasa, itumikayo katika shuguli za kupandia hata kuvunia, iliyo katika eneo kubwa na la wazi katika shamba na ikifanya shughuli ya kuvuna mazao hayo. Pia inamsaidia mkulima kupata mazao kwa uharaka na kwa ufasaha, na hata kupunguza muda wa kukaa shambani wakati wa uvunaji, upandaji au ulimaji.

Eneo kubwa na la wazi lililopandwa miche, lenye ustadi wa hali ya juu na kupandwa katika njia nzuri, na ya kuvutia. Pia imefunikwa kwa kitu cha kupitisha mwanga na kufanya mwanga na kufanya mwanga uwe mwingi ndani chumba hicho. Pia katika kila njia na kila mche kumepitishwa maji yanayosababisha unyevuunyevu ndani ya miche hiyo, na miche hiyo inaweza kukua vizuri na kustawi kwa hali ya juu.

Eneo kubwa na la wazi lililopandwa miche na mimea mbalimbali ndani yake, likiwa limetengenezwa kwa kisasa Zaidi, kwani likiwa limewekewa vyuma na nondo zenye rangi nyeupe juu yake, na kufanya vitu vinavyopitisha mwanga na kufanya mwanga uwe mwingi ndani; na kufanya mimea hiyo ikue na iwe safi na salama, na hata inayopelekwa sokoni ibaki kuwa safi na salama.

Sehemu ya eneo zuri na yenye kupendeza, ililojaa mwanga wa kutosha na kupanda mimea ya aina mbalimbali. Pia imezungushiwa mabomba yenye rangi nyeusi, yakiweza kufanya umwagiliziaji mdogomdogo juu ya kila eneo, na kufanya mimea hiyo ikue na kufanya unyevunyevu uenee katika kila eneo bila wasiwasi wowote.

Sehemu kubwa ya shamba iliyopandwa kwa miti na mimea mbalimbali ikiwa katika njia zake kumepitishwa bomba kubwa la maji ambalo limetobolewa na kupitisha maji na kufanya unyevunyevu juu ya miche hiyo na kusababisha miche hiyo kupata maji kwa uharaka na kwa ufasaha zaidi bila hata kutegemea mvua.

Eneo kubwa na la wazi lililozungukwa na miti na milima kwa mbali iliyowekewa mifumo ya mabomba na mipira kwa ajili ya kumuwezesha mkulima kusafirisha maji na kumwagilizia eneo lake bila hata kutegemea mvua za misimu.

Eneo kubwa na la wazi lililozungukwa kwa uoto wa asili lenye miti, mimea pamoja na manyasi madogo madogo yanayoota. Pia ikizungukwa na milima na vijilima vidogo vidogo kwa mbali. Pia ikiwa na eneo zuri naa lenye kupendeza, na hata kuvutia watu mbalimbali kufika katika eneo hilo.

Eneo kubwa la wazi lililo na mabonde na mawe, pia ni zuri la lenye kupendeza liliojawa na uoto wa asilia na milima kwa mbali. Pia linavutia kwa macho ya kawaida na kuwezesha hata watalii na watu wa karibu kuja kutembelea na kuona hali ya uoto wa asili na maeneo kama haya.

Eneo kubwa na la wazi ilililo na mandhari nzuri yenye kupendeza na yenye kuvutia, iliyozungukwa na wanyama, milima pamoja na uoto wa asili. Wanyama hao ni kama vile tembo na mlima ni kama vile mlima Kilimanjaro pamoja na vijilima vidogovidogo na uoto wa asili ni wenye rangi ya kijani iliyokoza na lingine kijani kibichi pamoja na vijinyasi vidogovidogo vinavyojiotea vyenye rangi ya kahawia.

Sehemu ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kilicho na mabanda ya kuku kulia na kushoto, pia katikati yake kukiwa na wafugaji wawili mmoja wa kike na mwingine wa kiume wakiwa wamevalia barakoa katika midomo yao. Wakifanya usafi na kugua mazingira ya hicho chumba na kuangalia wanyama hao wanavyoendelea vizuri.

Ndege aina ya kanga, mwenye madoa yenye rangi nyeupe na nyeusi. Akiwa na vifaranga vyake katika eneo lenye mwanga, na mazingira yaliyotulia. Akitafuta chakula kwa ajili ya watoto wake, na kwa ajili yake pia na kwa ajili ya usalama wa wanae.

Sehemu kubwa ya eneo la shamba, iliyo katika mwanga mzuri na yenye kupendeza na kuvutia. Pia limepandwa miche ya aina moja katika mstari ulionyooka. Ili kumwezesha hata mkulima anapotaka kutoa mazao yake shambani, anayapata katika ustadi na ueledi wa hali ya juu.

Mbegu aina mbalimbali kama vile mahindi na maharage, zilizowekwa kwenye vifungashio maalumu au mifuko, ili kumuwezesha mnunuzi aweze kuviona kwa uharaka na wepesi. Anapokwenda kununua, ajue anataka mbegu gani na ipi iliyo bora na salama zaidi, kwa ajili ya matumizi yake.

Sehemu kubwa ya shamba lillopandwa mimea na miche mbalimbali. Katika miche hiyo ikipandwa katika mistari ulionyooka kufuata kipimo maalumu, na ukizungushiwa mabomba mbalimbali yenye kupitisha maji na kufanya unyevunyevu juu ya miche hiyo. Pia ikipandwa kwa mbegu na mingine ikiwa imeshakua na mingine ikiwa bado haijakuwa, na kumsaidia mkulima kupata mbegu na kupata mazao bora kwa uharaka.

Mbegu zilizo katika vifungashio maalumu au mifuko, na iliyo na maelekezo maalumu iliyoandikwa katika vikaratasi na kwa wino mweusi, itakayomwezesha mtumiaji au mnunuzi atakapoenda kutumia, ajue ni mbegu gani, na ni mbegu ipi, iliyo bora na sahihi kwa ajili ya matumizi yake.

Pakti nne za mbegu kutoka kampuni ya Continental seed na Royal seed zikionyesha mazao mbalimbali kama vile nyanya na vitunguu kwaajili ya kuwasaidia wakulima kuchagua mbegu bora kwaajili ya kilimo na matumizi mbalimbali.

Pakiti moja ya mbegu kutoka kampuni ya "ALOISI", iliyo na picha ya mboga yenye kumuwezesha mkulima kuweza kutambua mbegu bora na sahihi katika mazao yake, ili kuwezesha kuitumia kwa usahihi na kwa ufasaha na kupata mazao yaliyo bora na salama.

Pakti nne za mbegu kutoka kampuni ya Stark Ayres, zikiwa na picha ya aina mbalimbali za mimea, ikionyesha na kumsaidia mkulima au mnunuaji wa mbegu hizo kwenda kuzitumia katika weledi na ubora wa hali ya juu na kumuwezesha kutambua matumizi yake ya kila moja na kwa ile anayohitaji kwa uharaka zaidi.

Watu wawili waliovalia mavazi ya kidaktari, mmoja akiwa wa kiume mwingine akiwa wa kike, wakiwa wamesimama katika chumba kizuri kilichojaa mwanga mweupe, pamoja na mnyama jamii ya mbwa, wakiwa wanafanya utafiti juu yake, wakirekodi na kuangalia changamoto zinazomkumba au changamoto zinazomkabili mnyama huyu.

Wanyama wawili aina ya mbwa walio ndani ya banda kubwa na la wazi wakiwa wamepumzika, na lenye kuwawezesha wao kupata afya na mwanga mzuri zaidi, na kumsaidia daktari wao kwa ajili ya kuwachunga, na kuwapatia matibabu husika na kwa vipimo husika.

Mnyama jamii ya nyani au tumbili akiwa na rangi mbalimbali katika ngozi yake, akiwa katika eneo la wazi na lenye mwanga mzuri na lenye kuvutia, lililozungu kwa kwa miche na mimea mbalimbali nyuma yake, na akiwa katika usalama na ubora zaidi wa kumwezesha afya yake kukua, na kuwa katika ustadi wa hali ya juu bila hatari yoyote.